Kundi la watu mbalimbali wakiwa kwenye chumba maalumu wakipatiwa mafunzo ama elimu na mwalimu aliyekuwa mbele yao akishikilia kompyuta ya mpakato akitoa elimu mbalimbali kwa ajili ya kupata mafunzo.

Kundi la watu mbalimbali hususani wanawake walioketi katika eneo la nje ,Wakufunzi wakiwa mbele wakitoa elimu mbalimbali kwa hilo kundi la wanawake.

Kundi la watu mbalimbali wakiwa wamekaa ndani ya chumba maalumu tayari kwa ajili ya kupata semina au elimu, kwa kuongeza maarifa au ujuzi fulani unaotolewa na mkufunzi aliyepo mbele yao.

Kundi la watu mbalimbali wakiwa wameketi darasani wenye umri tofauti, elimu hii hutolewa kwa ajili ya watu kupata mafunzo au maarifa fulani.

Kundi kubwa la watu mbalimbali wakiwemo wanawake na wanaume, wakiwa wanasikiliza kwa umakini ikiashiria utoaji wa elimu katika eneo hilo, kwa ajili ya wao kujiongezea maarifa au mafunzo fulani.

Eneo la nje la shule ya watoto wa awali. Eneo hili husaidia kutoa elimu ya watoto wa awali, kwanzia miaka miwili labda mpaka sita. Husaidia kujifunza na kupata elimu ya vitu mbalimbali kabla ya kwenda shule ya msingi.

Eneo la michezo la kubembea lililopo pembezoni mwa shule ya awali, hii husaidia watoto kuja kufanya michezo baada ya masomo; ili kufurahisha na kuchangamsha akili.

Eneo kubwa la shule linalojengwa na maghorofa na majengo mengine, miti mirefu yenye kuleta hali ya hewa nzuri na iliyo safi ikiwa safi na salama kwa ajili ya kutunza mazingira ya shule kuyaweka katika hali ya utulivu.

Darasa lililo na wanafunzi mbalimbali. Mwalimu akiwa amevalia barakoa akitoa maelekezo mbalimbali, huku akiandika mifano mingine katika ubao. Elimu hii ya awali ni elimu muhimu kwa watoto kupata elimu, kwa sababu ni ufunguo wa maisha yao.

Mwanamke akiwa ameshikilia karatasi na peni maandishi machache yaliyopo ubaoni yakiashiria utoaji wa elimu ya awali katika darasa hilo.

Eneo kubwa lenye vyumba maalumu na vimbweta vikiwa kwa nje, na miti mbalimbali mirefu, yenye kuangusha majani katika eneo hilo. Eneo hili ni eneo la shule inayotoa elimu ya sekondari kwa ajili ya wanafunzi kuja kupata elimu hiyo.

Chumba cha mwalimu kukiwa na watu wawili mwanafunzi na mwalimu, wakiwa wanatoana au kupeana maelekezo mbalimbali ili kuongeza maarifa, yatakayomsaidia mwanafunzi.

Sehemu ya juu ya kitabu cha kemia kukiwa na mtu amevalia koti jeupe na vifaa mbalimbali. Vitabu hivi hutumika na wanafunzi wanaosoma somo la kemia kwa ajili ya kupata elimu juu ya kemia mbalimbali.

Mwanamke akiwa amevalia barakoa, viti na meza vikimzunguka ikiashiria eneo nila shule; madaftali mbalimbali yakiwa yamekusanywa tayari kwa ajili ya kuyasahihisha.

Kundi kubwa la watu mbalimbali, wakiwemo wanawake na wanaume mkufunzi akiwa anatoa maelekezo au elimu fulani kwa hilo kundi la watu kwa ajili ya kuongeza elimu au maarifa mbalimbali.

Kundi la watu wakiwa wameketi katika darasa. Mkufunzi akiwa anatoa maelekezo mbalimbali tayari kwa ajili ya wao kuelewa. Hii ni elimu ambayo kutolewa katika vyuo vikuu kwa kundi la watu mbalimbali.

Kundi la watu wakiwemo wanawake na wavulana ambao wamevaa majoho wakirusha kofia juu, ikiashiria wakiwa wanahitimu elimu ya chuo kikuu.

Darasa lenye wanafunzi wenye umri mdogo, mwalimu akiwa amesimama mbele yao kwenye ubao ulioandikwa vitu mbalimbali, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya awali katika darasa hilo ambayo ni muhimu kwa wanafunzi.

Kundi la watu wanaume na wanawake wakiwa kwenye chumba maalum, wakiwa wanajisomea wengine wakishika madaftari na peni, na baadhi yao wakiwa na kompyuta za mpakato, ikiashiria wakipata elimu au mafunzo fulani.

Kundi la watu wakiwemo wanamke na wanaume, walioshikilia Peni na karatasi. Hii inaashiria utoaji wa elimu katika eneo hilo la darasani, kusaidia kupata elimu na mafunzo mbalimbali.

Kundi kubwa la watu likikaa kwenye chumba maalumu, wakipata maelekezo ama mafunzo ya elimu kutoka kwa mkufunzi aliye mbele, kwa ajili ya kuwapa maarifa mbalimbali.

Eneo kubwa la darasa lenye wanafunzi mbalimbali wa kike na wakiume wakiwa wameketi kwenye viti wakifanya mtihani ambao unaweza kuwatoa katika sehemu moja na kwenda nyingine ya kielimu. Mkufunzi akiwa anasimamia katika mtihani huo.

Kundi la watu mbalimbali, wanaume na wanawake, wakiwa katika chumba hicho, wakipewa darasa ama masomo na mkufunzi wao aliye mbele, na televisheni kwa pembeni ikitoa mafunzo.

Kundi la watu mbalimbali wakiwa wamevalia sare tofauti. Eneo hilo la ujenzi linalotoa elimu mbalimbali juu ya kutengeneza vifaa vya nyumbani au eneo hilo waliopo.

Wanafunzi wakijifunza ujuzi wa kiufundi matengenezo ya vifaa vya kielektroniki kama vile simu za mkononi au kompyuta, katika mazingira ya elimu ya kiufundi wakitumia zana ndogondogo. Hii inaakisi mafunzo ya vitendo yanayotolewa katika elimu ya ufundi stadi.

Kundi la watu mbalimbali wakiwemo wavulana na wanawake, ikionyesha chumba kinachotoa mafunzo ya stadi za kiufundi, wakiwa wameshikilia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kujifunza stadi hiyo ya ufundi.

Watu watatu wakiwa wamevalia sare katika darasa moja wakipata mafunzo kupitia mtu akiwaelekeza kwenye kompyuta hiyo, hii inaashiria elimu ya ufundi stadi inayotolewa katika eneo hilo.

Kundi la watu mbalimbali wakiwa wanafanya shughuli za ufundi wa ustadi za kazi. Vifaa mbalimbali katika eneo hilo wakishikilia kwa ajili ya kujifunza na kupata elimu hiyo ya ufundi wa stadi za kazi.

Kundi la watu mbalimbali, wakiwa wamevalia sare, wakipata mafunzo ya ufundi stadi, huku wakiwa na kompyuta kwa pembeni. Inaashiria mafunzo hayo ya ufundi stadi yakitolewa katika eneo hilo.

Wanafunzi wakishiriki katika mafunzo ya ufundi stadi, wakiwa wamekaa kwenye madawati wakifanya kazi na kujifunza, huku wengine wakisimama wakishirikiana na kupokea maelekezo.